Kuna mtu hapa ambaye anaonekana kuchunga ng'ombe. Na ng'ombe hawa amewatengenezea mahali ambapo hawawezi nyeshewa na pia hawawezi wakapigwa na jua. Na pia kuna vitu za mahindi hapa ambazo zimekauka. Huenda hapa ni wakati wa ukame huwa wanawekewa maji na wanakula. Pia inasaidia sana kwa ng'ombe.

Hii ni shmba la ndizi ambayo kuna mtu mmoja ambaye anaonekana ni yeye mwenye amekata hizi ndizi na kuna ndizi nyingi sana ambaozo zimekatwa hapa, huenda hizi ndizi zinataka kupelekwa sokoni ambazo zitaenda kuzwa huko, ama zinataka kuivishwa, ili baada ya kuiva zinapelejwa sokoni, ama huenda zinataka kuenda kukuliwa nyumbani kama chakula.

Hapa kuna mzee mmoja ambaye anatuonesha mahindi, mahindi yake inaonekana kuiva sana na hili shamba ni ya mahindi, mahindi hii inaonekana kuwa imeiva ambayo iko katika inaiva polepole, haijafika wakati wa kung'oa ili waeze wakaenda wakang'oka...

Huu mtu anaonekana kuchunga ng'ombe na ngo'mbe hawa wanaonekana wamewekwa mahali ambapo inaonekana kabisa wanataka kuja kufanyia huduma wengine wanataka kukuja kunyunyizia dawa ng'ombe ama kuna vitu zingine ambavyo wanataka kuja kuhudumia hawa ng'ombe.

Hapa ni shamba la ndizi ambazo kuna ndizi ambazo zimekatwa ziko chini. Ndizi hii inaonekana kabisa imekomaa ndio maana imekatwa. Na kuna watu watatu hapa ambao wanaonekana ni wao ndio wamekata ndizi na mmoja wao huenda ni yeye ndio anapeleka sokoni ilienda auze ama wanapeleka ili kwenda kutumia katika matumizi ya nyumbani.

Kuna watu wengine hapa ambao wako na pikipiki na wanaonekana ni kama wameleta maziwa ama huenda wamekujia maziwa, wananunua hapa ili waende wakauze mahali fulani ama ni wao ndo wameleta hapa waweze kupima haya maziwa ili wapate hapa.

Kuna mtu hapa ambaye ananyunyizia dawa ng'ombe, pia inaonekana kabisa huyu mtu analisha ng'ombe vizuri ambapo amewaekea nyumba yao hawaezi pigwa na jua na pia hawaezi wakanyeshewa kwa vyovyote vile.

Hii ni shamba la ndizi ambayo kuna mimea mingi ya ndizi. Na pia wameweka ambapo kuna nafasi mtu anaweza tembea vizuri akiangalia ndizi ambayo imekomaa ili aweze kuikata kuipeleka soko. Ama pia kwa kupalilia inafanywa inakuwa rahisi sana. Na pia kuna ndizi ambayo imetoa mbegu.

Kuna ng'ombe wawili hapa ambao wamefungwa miguu yao na pia wanakamuliwa kutumia mashine. Kufungwa kwa miguu yao inaonekana kabisa wao wanaweza konga teke maziwa ambayo maziwa yanaweza mwagika. Ndio maana wamefungwa miguu yao. Ndio baada ya kumaliza kukamuliwa watafunguliwa.

Hapa ni shamba ambayo inaonekana watu wako katika shughuli za kupanda ndizi ambapo kuna watu hapa ambao wanasimama na wengine wakiwa, mmoja akiwa anapanda ndizi na pia kuna pikipiki hapa ikionekana hapa. Wengine walikuwa wanakuja na pikipiki ili kuja kupanda hizi ndizi.

Hii ni shamba ya ndizi ambapo kuna ndizi ambazo zimeng'owa kwa miti. Wamezikata hunda hizi ndizi wanataka kuzipeleka sokoni ili waweze wakauza, ama pia hii ndizi inaeza kuwa wanata waende wakapeleke nyumbani ili watu waweze na familia yao.

Kuna ndizi hapa, ambayo inaonekana kuna mtu fulani ambaye anaiweka juu akipanga, hapa inaonekana ni mahali pa kuuza ndizi ambapo ameleta ndizi hizi ili macustomer wakuje wanunue ndizi, hao pia watapeleka mahali pengine huenda ni soko ama wanaenda wanaivisha ili wauze.

Kuna mahindi hapa ambayo inaonekana mahindi hio imeharibika, imeharibika kutokana na huenda kwa shamba kulinyesha kubwa sana ambapo kukaharibika sasa kuna mtu hapa ambaye anaonekana kudondoa, na anaidondoa chini au inaonekana kabisa kuwa amweweka mkonjojo, anaiidondolea huenda anaidondoa mahali ambapo no chafu.

Hapa kuna shamba la ndizi ambayo ndizi hii inaonekana kuwa imepandwa vizuri na imepandwa inatoshana. Na pia inaonekana kwamba bado ni changa sana ambapo haijafika mahali ambapo inatoa mbegu. Na pia inaonekana kabisa imepaliliwa vizuri na pia kuna vitu ambayo inaonekana kuwa

Hapa kuna ndizi mbichi ambazo ziko chini. Ndizi hizi zimekatwa na huenda ziko sokoni, zinangoja watu wakuja wazinunue. Watu wanakuja wanazinunua hizi ndizi ili waende wakapike wakakule na familia yake, ama wengine wanakuja wananunua wanaenda wanaivisha. Ama huenda mtu huyu amekata hizi ndizi ili aende akaivishe mwenyewe na aweze akaiuza.

Kuna watu wawili hapa ambao wanaonekana kabisa kusafisha ng'ombe. Kuna mmoja anaynyunyizia maji na kuna moja anayesukua ili ng'ombe iweze kuwa safi pia kuna ng'ombe ingine kando yake ambayo inaonekana haijaoshwa bado anakaa mchafu.

Hii ni shamba la ndizi ambayo wamepanda shamba nyingi sana, na kuna mtu ambaye anasimama hapa akiangalia, huenda anataka kutafuta ndizi ambayo imekomaa ndiyo apeleke soko ama aende aivishe, baada ya kuiva ndo atapeleka sokoni aende auze ama huenda anataka kukula na familia.

Kuna ng'ombe wawili hapa ambao wanakamuliwa. Ng'ombe hao wanakamuliwa kwa kutumia stima, ambayo mashine inakwenda kwa stima ili iweze kukama ng'ombe. Haitumiwi mkono bali ni mashine. Pia, kuna mtu ambaye anasimamia ili ng'ombe hawa wasiweze wakakamuliwa kupita kiasi, ambapo ikipita kiasi, damu inaweza toka kwa matiti.

Kuna watu wawili hapa ambayo wanaonekana kupima maziwa, kuna mtu wa pikipiki ambaye anaonekana ni yeye wa kupima maziwa, pia akiwa na kalamu na karatasi ambayo ataandika ili malipo ama rekodi kuwa rahisi kwake.

Hili ni shamba la ndizi ambayo iko na ndizi ambayo imeiva , na kuna ndizi mbichi, ndizi hii imeiva lakini bado iko juu ya mti, sasa itakuja ikatwe, ambayo itapelekwa sokoni iende iuzwe ama watu wa familia wanaeza wakaikula kama chakula.

Hapa kuna ng'ombe mmoja anakaa na rangi nyeusi. Ng'ombe hii inaonekana kuna ugonjwa. Mba imevimba kila mahali. Ikionekana kuwa imefungwa kwa kamba. Kuna mtu ambaye anaichunga. Wendaa amekita daktari ambapo atashughulikiwa. Na shida hii inaonekana kuwa ni shida ya ngozi.

Kuna gari hapa ambayo inaonekana kusafirisha ndizi. Inaonekana kabisa inasafirisha ndizi, uenda inaenda sokoni ama inaenda mahali fulani ambapo, uenda inaenda kuuzwa ama kuna mtu anaenda anaitumia na familia yake ndio maana anasafirisha ndizi.

Hii ni shamba la ndizi. Kuna ndizi hii ni nyingi sana kwa shamba ambayo inaonekana bado ilikuwa inapandwa na inaonekana kunawiri sana. Kwa saa hizi mimmea hii ya ndizi haijapata mbegu ama haijapata ndizi ambayo inaweza ikanunuliwa ama inaweza ikaliwa.

Hapa ni kibanda ambacho wanauza matunda kuna ndizi ambayo imeiiva na pia kuna ndizi mbichi ambayo unaweza pika, pia hapa kuna vitunguu kuna aina mingi ya matunda ambayo hazionekani vizuri pia muuzaji anaweza kuwa ako kando yake ingawa hajaonekana.

Hapa ni mahali pa kupimia maziwa, ambapo kuna mtu ambaye anamwaga maziwa akiwa amepiga tabasamu lake. Huenda maziwa hii inapimwa, amenunua ili awe yeye mwenyewe aweze akaziuza, ama huenda yeye mwenyewe ndiye muuzaji, amekuja anauza maziwa hapa.

Kuna shamba la ndizi ambayo iko hapa na kuna mtu mmoja ambaye, amekuja ni kama anaangalia ndizi ikiwa imekomaa ili aweze akaikata akaipeleka sokoni ama huenda anataka kuipeleka akaende akakule na familia yake.

Hapa kuna shamba la ndizi, ambayo iko na ndizi imetoa mbegu, na inaonekana kabisa imekomaa, ambapo mtu anaweza kuja anaikata, anaenda anaiuza sokoni, ama anaeza enda atumie na familia yake, atumie kama chakula.

Hili ni shamba, shamba ambayo wamepanda mahindi, na mimea zingine. Kuna mama mmoja hapa ambaye anaonekana kabisa, kupiga picha, huenda shamba hili ni lake. Sasa amekuja hapa, akifurahia maendeleo ambayo ameifanya.

Kuna shamba la ndizi ambayo iko hapa na kuna mtu ambaye ameshikilia ndizi. Ndizi hii imeiva ikiwa juu ya mti. Kunakuanga na ndizi ambazo zinaiva zikiwa juu ya mti haihitaji mtu kuikata na kupeleka kwa nyumba ili afanye vitu zote ambavyo zinahitajika ili ndizi iweze kuiva.

Hii hapa ni shamba la ndizi ambaye kuna ndizi moja imetoa mbegu kubwa sana. Kuna mama mmoja hapa anaonekana kabisa ni wa biashara akiwa amevalia mavazi yake ya kibiashara. Mama huyu huenda amekuja kwa shamba hili ili aweze akanunua ndizi akapeleka sokoni aende akauze ama aende akaivishe ili aweze akauze ikiwa imeiva.

Kuna dada mmoja hapa, ambaye anakamua ng'ombe, anaonekana huyu ng'ombe ako na maziwa nyingi sana, ukiona kitu ambacho kinakamuliwa maziwa ni kubwa sana, na pia kuna ng'ombe wengine huku, ambao hawakamuliwi, huenda wamekamuliwa, ama wanangoja huenda watakamuliwa.

Hapa kuna mtu ambaye, ameshikilia kitu ambacho ama yeye anakama ng'ombe. Ng'ombe huyu anaonekana amefungwa kwa miguu zake zake za nyuma zote mbili, uenda ng'ombe huyu anaweza kupiga teke, ama anaweza piga teke maziwa ukuwe na hasara ndio maana ameifunga miguu yake, ili aweze akamue na amani.

Ndizi hapa ambayo bado iko juu ya mti. Inaonekana haijakatwa na ndizi hii inaonekana kabisa imekomaa ambapo hii iko tayari. Mtu anaweza kaita na kuijukua sokoni kwenda kuiuza na kuipata pesa ambapo anatumia kwa matumizi yake ama pia anaweza tumia na familia yake. Ndizi hii inaonekana kuwa imenawiri vizuri sana.

Kuna watu wawili hapa ambao wanaonekana kupima maziwa. Kuna mama mmoja ambaye anaonekana ni yeye ambaye ananunua maziwa. Mtu huyu amekuja kuuza maziwa ili huyu mama aweze akaiuzia watu ambao wanakuja wanachukua lita ambayo ni kidogo kidogo kama lita moja mwingine anakujia kama lita mbili.

Hapa ni sokoni ambabo kuna ndizi ambayo inauzwa kuna mama moja anaonekana kabisa kupangapanga ndizi zake mama mwingine anaonekana kuwa na mandizi, kuna watu pia wanakuja hapa uenda hawa wanakuja wanunue hizi ndizi.

Hapa ni mahali pa kupima maziwa. Watu huku huenda wanakuja wananunua maziwa ama watu huku wanakuja wanunue maziwa wanaenda kuuza kwingine ama huenda hawa watu pia wananunua maziwa ili waweze kuuzia watu.

Kuna mtu ambaye anakamua ng'ombe hapa. Mtu huyu anaonekana amekalia kwenye kiti na pia amefunga ng'ombe vizuri ili aweze kuepuka kukongwa teke na ng'ombe. Huenda ng'ombe huyu ako na hasira sana ndio maana amefunga miguu yake.

Hii ni shamba la ndizi kuna ndizi mingi sanaa hapaa na hii ni shamba kubwa sanaa Inaonekana kuna watu ambao wanatembea tembea ndani. Na shamba hii ya ndizi haijapaliliwa ikionekana kuna nyasi ili izuie Inaeza kua ikinyesha kukiwa na mafuriko katika hii mimea.

Hapa ni shamba la ndizi ambapo kuna mama mmoja hapa. Inaonekana amekuja hapa akaona maendeleo yake. Pia amepanda vitu zingine katikati ya ndizi ambayo inaonekana huenda ni mboga. Sasa mama huyu amekuja kuangalia maendeleo yake na fenye mimmea yake inaendelea vizuri.

Kuna ndizi nyingi sana hapa, inaonekana huenda hapa ni sokoni, ambapo wameleta ndizi ili watu wakuje wazinunue, hapa watu wanakuja kununua ama huenda wanaivisha mahali fulani, ili ikiiva wailete tena sokoni waweze kuja wauze ikiwa imeiva ama mtu anaweza nunua ikiwa mbichi aende akapike nyumbani.

Hapa kuna ng'ombe wengi ambao wamewekwa pahali. Hapa pamewekwa vizuri sana ambapo ng'ombe hawawezi waka nyeshewa ama hawawezi wakapigwa na jua kwa vyovyote vile. Ng'ombe hawa pia wameletewa chakula, na pia wanaletewa maji, hawawezi wakatembea wakitafuta chakula na pia wakitafuta maji, sasa maziwa yao hukua mengi zaidi kulingana na ng'ombe wengine.

Hapa kuna ng'ombe ambaye anakamuliwa, na inaonekana ng'ombe huyu kukuwa na maziwa nyingi sana, huonekana kwa matiti yake. Na pia ng'ombe huyu anaonekana amefungwa miguu yake ya nyuma, ili asiweze kugonga teke maziwa na kukamuliwa. Kuweza kutulia ili aweze kukamuliwa mpaka mwisho ili akafunguliwa.

Hii ni shamba ambayo kuna ndizi na pia kuna mimea ingine. Inaonekana kuna mahindi na mimea zingine na pia huku mawingu inaonekana kabisaa kutokuwa na mvua hapa. Inaonekana mawingu hakutanyesha leo na pia kuna mahali ambapo kumepaliliwa inaonekana kunataka kupandwe kitu.

Hapa kuna shamba la mahindi ambayo mahindi hii inaonekana kuwa ikona shida ni kama ikulwa wadudu ni kama ikona ugonjwa ambapo mahindi inaonekana kabisa imepaliliwa vizuri ilhali haijanyunyusiwa dawa ndio maana ikona ugonjwa.

Hapa ni shamba la mahindi ambapo kuna mahindi moja hapa inaonekana kuwa na ugonjwa. Ugonjwa hii inaonekana imaharibu mahindi ambapo mafuno itakuwa chache ikiwa itakuwa imeathiri mahali pakubwa kwa shamba.

Hapa naona kuna mtu inaonekana anatengeneza maziwa ambayo maziwa hii ni maziwa mala .Maziwa ambayo alikuwa ameacha kwa muda ili aweze akaitengeneza .Kuna namna ambayo yeye mwenyewe anaijua ili aweze akatengeneza. Maziwa hii huenda kutumika na familia yake ama huenda anatengeneza ili akaiuza.

Hapa ni shamba na shamba hili ni shamba la ndizi ambayo kuna ndizi ambayo imepandwa. Na inaonekana kupandwa, haijakaa sana kwa shamba, ndio imepandwa, sababu haijamea mbegu yoyote ambayo inaeza liwa ama inaeza katwa iende sokoni

Kuna shamba la ndizi ambalo ilikuwa hapa na pia kuna mtu huenda shamba hili ni yake ambaye amekuja ili kuna ndizi ambayo inaeza kuwa inataka kuanguka kulingana kuwa mbegu yake ni kubwa sana, sasa huyu mzee amekuja hapa ili aweze akapea mmea huu ushikilie sana na mti ili isiweze kuanguka.

Hapa inaonekana ni sokoni, kuna mama mmoja hapa ambaye anaonekana ni yeye ndio muuzaji wa hizi ndizi, na kuna mzee ambaye amesimama hapa huenda ni yeye anataka kuja kununua hizi ndizi. Pia kuna watu wengine huku ambao huenda wako mashughuli zao ambazo ni zingine.

Hapa kuna mtu ambaye anaidondoa ndizi, anaitoa maganda yake ili aweze kuichemsha ndizi akakula. Kuna inaonekana amekatakata ndizi hizi ili ziwe rahisi akitoa. Sasa ameikata na kisu ili iwe rahisi akitoa na mikono.

Hapa kuna mtu ambaye anaonekana anapima maziwa. Inaonekana hapa watu wanakuja wanauza maziwa. Mtu huyu ananunua maziwa anapima ili aweze kuchukua mahali fulani aende auze pia ili aweze akapata pesa zake. Hapa kuna maendeleo vizuri sana ambazo anatumia gari yake ili aweze kusafirisha maziwa haya.